Hili linakaa kama masherehekeo ya kundi la Kenya. Watu wameshikilia bendera ndogo ndogo ya Kenya, na wamevalia mavazi yaliyo na rangi ya bendera ya Kenya. Wanaonekana kushangilia kwa furaha, na kuangalia upande mmoja.

Hapa ni penye uwanja wa masherehekeo. Aliye upande wa mbele amevaa shati nyekundu ambayo imeandikwa Kenya airways. .Watu hao wanakaa kuwa na matumaini na furaha. Wanakaa kutegemea mchezo ambao utachezwa au mkutano ambao unafanyika.

Watu hawa wana furaha tele wanaonekana wanashangilia kwa furaha . Wengi wamevalia shati ya samawati . Wanaonekana kushabikia mchezo unaonekana kuwafurahisha . Huenda mmoja wao anaweza kuwa ameeka goli.

Hawa ni watu wawili wakiwa wameketi kwenye dawati wakiandikisha au wakijaza fomu, mwanamke amevaa barakoa anaonekana kusaidiwa na mwanaume aliyevaa barakoa pia lakini ameketi, anatumia stempu au kifaa cha kurekodi. Mazingira yanaonekana kuwa inje labda kwenye banda au kituo cha usajili.

Kuna mchezo wa mpira wa kikapu unaoendelea. Mchezaji mwanamke amevalia jezi la buluu namba tano ameruka juu akiwa anashika mpira akionekana kujiandaa kupiga shuti. Nyuma yake kuna wachezaji wengine na mashabiki wakiwa wamekaa kwenye viti kuashiria mchezo wa ndani.

Mwanariadha wa kuruka mbali akiwa amevalia jersey ya kijani na nyeupe ametoa kwenye shingo la mchanga, huku mchanga ikiyeyuka upande wote anaonekana akitua kwa nguvu zote na nyuma yake kuna uwanja wa riadha mwenye viti wa watazamaji kwa sheria mashindano ya riadha .

Kuna watu wengi ambao wanaonekana kusherehekea. Hii hufanyika hasa wakati wa upigaji wa kura. Aliye upande wa mbele ameshikilia microphone ni Raila Odinga. Hii ni chama chake cha PNU waliokuwa wakitafuta kiti cha urais.

Kwenye picha kuna watu maarufu nchini Kenya. Aliye upande wa kushoto anaonekana kuwa Raila Odinga. Anasimama kando ya kompuyta na kamera ambayo inaonekana imekuwa ikimchukua video. Aliye kando yake anaangalia kompyuta huenda anahakikisha iko sawa.

Hawa ni wachezaji wa mchezo wa mpira wa kikapu wanawake wakiwa kwenye mchezo ,mchezaji mmoja amevaa jezi ya bluu na anadribali mpira, huku mchezaji mwingine akimkaba madhara ya nyuma inaonyesha uwanja wa ndani wa mpira wa kikapu wenye watazamaji wachache.

Yaliyo kwenye picha ni vitambulisho ambavyo vimepangwa kwa umakini na kugawiwa katika sections . Yamefungwa na kamba, ili kuweza kuzitambulisha vitofauti. Zaonekana kuwa za watu wengi wanaopita idadi hamsini.

Hili ni kundi la watu wakiwa wamekaa kwenye viti wakisikiliza au wakishiriki katika mkutano, mzungumzaji mwanamke amevaa koti jeusi na sketi nyeusi, amesimama mbele akitoa mada, nyuma yao kuna ukuta wenye picha au vitu vya mapambo, kuashiria mazingira ya ndani.

Kundi la watu, wengi wakiwa wamevalia jezi za rangi ya kijani kibichi na wanatembea pamoja. Jezi zinaonekana kuwa ya kampeni au shirika fulani kwani inaonekana kuwa na maandishi madogo ikiwa imeandikwa sport pesa. Wana furaha na mazingira yanaonekana kuwa ya nje.

Walio kwenye picha ni watu rasmi Kenya, aliye upande wa mbele rais wa Kenya ambaye ni Ruto, wengine ni majaji ambao wamevalia mavazi mekundu ambazo zinaonekana kuwa na tai nyeupe.

Hili ni timu la mpira wa miguu, wanavalia jezi nyeusi na za kijani. Wanaonekana wakishangilia kwa furaha. Wamejikusanya pamoja wakiwa wamepandisha mkono juu, wakionyesha ushindi na kufurahia mafanikio. Mandhari ya nyuma inaonyesha uwanja wa mpira na watazamaji wamekaa viti, kuashiria kumalizika kwa mchezo.

Kuna watu wawili kwenye picha hii ambao wamevalia suti. Wanaonekana kuwa na umakini na katika ndani ya ofisi ya serikali nchini Kenya ambayo ni huduma. Aliyesimama kando upande wa kushoto anaangalia bango lililoandikwa registration , mwingine ameshikilia kalamu na karatasi.

Hapa kuna watu watatu ambao wanaonekana kuvalia barakoa. Walio upande wa mbele, wamevalia koti inayofanana. Hao ndio wanaopeana huduma kwa wanaosimama upande huu mwingine. Aliye upande wa mbele anaonekana kuuliza maswali akihudumiwa.

Hili ni dawati la huduma imeandikwa Information Desk ya huduma Kenya lenye watu wakiwajibika kutoa huduma, wafanyikazi wamevaa sare na wanaonekana kusaidia wateja. Nyuma yao kuna rafu mbili zilizojaa mafaili na nyaraka kuashiria ofisi ya umma au kituo cha huduma.

Hili ni mchezo wa mpira wa mguu uwajani. Wachezaji wamevaa jezi za rangi tofauti tofauti kama jano, kijani wakiwa karibu na goli. Watazamaji wamekaa kwenye viti vya uwanja ,na nyasi vya uwanja zinaonekana zimechungwa vizuri. Kuna nembo ya intergrity chini la bango la uwanja ikionekana mazingira rasmi.

Hili linakaa kama mkutano. Kuna watu kadhaa walioketi kisha kuna mmoja aliye mbele yao ambaye amesimama mwingine akiwa ameketi kando yake. Inaonekana kuwaongelesha watu waliye kaa ndani ya chumba kikubwa waliovalia nguo nyeusi na kamba nyekundu shingoni.

Hili ni ofisi rasmi ya serikali, kuna watu waliosimama watatu wanaonekana kuwa na furaha. Wamevalia shati nyeupe iliyo na rangi nyekundu nyekundu upande upande. Wanaonekana kupata huduma.

Kuna kikundi kikubwa cha watu ambao wanaonekana kusheherekea. Wamevalia manguo ya buluu hiyo ni chepeo na shati zilizo na maandishi. Katikati yao mna watu waliovaa suti wanaonekana kuwa na furaha katika sherehe hizi.

Hili ni kundi kubwa la watu ambao wanaonekana kushabikia mchezo ambao unaendelea mbele yao . Wanaonekana kuwa na furaha na kuwa wachangamfu . Wengine wameinua mkono wengine wakitazama kwa mshangao uwanjani . Wanaonekana kuwa wengi sana .

Aliye kwa picha ni mwanamke aliyevalia nguo ya kupendeza. Anaongea katika kipindi cha CITIZEN . Anaonekana kuwa anajaribu kuelezea jambo fulani akiwa anafikiria kwa umakini.

Hapa ni chumba ambacho watu wanapata kuhudumiwa katika ofisi rasmi, walio ndani ya ofisi hizi wamevaa nguo nyeupe na suruali nyeusi, shati zao zinaonekana kuwa na rangi nyekundu.

Hawa ni wanasiasa wamekusanyika katika jukwaa la hotuba, mmoja wao anaonekana akihutubia mbele ya maikrofini wengine wakiwa wamesimama nyuma yake, kuna bendera ya ODM ambayo inaficha ya kiongozi mkubwa nyuma yake aliyevaa kofia, inaonyehsa mkutano au tukio muhimu.

Picha hii ina watu wengi sana. Walio mbele ni wachezaji wamevaa nguo ya rangi tofauti tofauti iliyo na manamba. Aliye na mpira kwa sasa amevaa nguo nyekundu watu walio nyuma wansherehekea mchezo huu wanawahimiza wachezaji hasaa aliye na mpira sasa kwa sababu pia wamevaa nguo nyekundu kumaanisha wanashabikia aliye wa timu yake.

Hapa kuna mkutano unaofanyika katika mazingira ya wazi na chini ya hema. Katika sehemu ya mbele kushoto mwanamume ameketi kwenye meza akitumia mpakato. Akionekana kushughulikia jambo fulani. Watu wengine kadhaa wanaonekana wamesimama nyuma yake na upande wa kulia. Baadhi yao wanaonekana kushiriki au kusubiri huduma.

Hapa ni ndani ya jengo ambayo ina label kadhaa imeandikwa huduma Kenya, kumanisha hapa ni mahali ambapo wakenya wanaweza kupata kuzaidiwa kuusiana na mambo ya nchi inayowaitaji kujisajili.

Picha inaonyesha shughuli ya kijamii, kama vile usajili au kutoa huduma fulani ambapo watu wamekusanyika na baadhi yao wakishughulikiwa kibinafsi, huku wengine wakingoja. Mazingira yanaonekana kuwa rahisi na ya nje kidogo.

Picha lina onyesh Jalada la sera rasmi ya tume ya huduma za mahakama kuhusu mafunzo ya vitendo na viambatanisho kwa mfumo wa mahakama. Juu kabisa kuna nembo kwa jina Judicial Service Commission. Sehemu kubwa katikati imeandikwa kwa herufi kubwa ya njano au machungwa.

Hili ni mtaro lililo kando ya barabara kuu ambapo watu wanapita kando na kwenye upande mwingine magari yanapita. Watu wanapita wakitupa takataka hadi inajaa. Kama kwa hili picha inakaa kama ni jaa la takataka.

Picha hii inaonyesha sehemu ya mguu wa mtu aliyevalia suruali ya blue , na pia shati ya blue . Mkono inaonekana kushika, ameketi kwenye kiti zilizo ndani ya jengo, anaweza kuwa kwa foleni.

Huyu ni mother koume ambaye ni chief justice wa kenya amesimama akitoa hotuba akionyesha umati anaukarimu amefaa nguo nyekundu na anongea akitabasamu.

Hili ni chupa refu la kutupia taka, imetengenezwa kwa plastiki na ni ya rangi ya kahawia, ina mdomo pana iliyo wazi na shingo iloyo pinda kidogo upande wa juu, imesimama sakafuni ndani ya numba ingawa sio wazi sana.

Hii ni kundi la wachezaji. Wamevaa jezi za timu za rangi tofauti tofauti zikiwemo kijani, nyeusi. Wamesimama pamoja uwanjani. Wanaonekana wamejipanga kupiga picha, labda baada ya mchezo au wakati wa mazoezi na nyuma yao kuna ukuta wa uwanja wa rangi nyekundu.

Picha hii inaonyesha Martha Koome ameshikilia bibilia wakati amesimama mbele ya umati, hii ni wakati wa kuwapishwa, hasa inafanyika kabla ya kuanza kazi.

Kuna watu watatu ambao wamesimama. Wawili ni wanawake, mmoja ni mwanamume. Aliyesimama katikati ni Martha Koome na ni wakati wake wa uapishaji. Amevaa nguo nyekundu na ameshikilia Bibilia kwa maana anaapishwa.

Hili ni eneo la uchimbaji na kuna shimo kubwa lililochimbwa ardhini. Ardhi ina udongo wa kahawia, kavu na wenye mawe na sehemu zisizo sawa. Inaweza kuwa wanatakakufanya ujengo au uchimbaji wa madini.

Kuna watu wengi kwenye picha hii na wengine wanakimbia kwa furaha wakiwa wameinua mkono na mwingine ameshikilia karatasi iliyoandikwa Raila Kalonzo 2017,hii ilikuwa wakati wa kupiga kura na walikuwa wanashabikia Raila aweze kupata kuwa rais wa nchi ya Kenya.

Hili ni kundi la vijana ambao ni wachezaji walio na idadi kumi na moja kumanisha wametoka kucheza mchezo wa soka, wanaonekana kuwa na furaha, wamevaa jezi inayofanana kumanisha ni wa timu moja isipikuwa mmoja ambaye ndiye kola wao.

Mazingira haya ni ya ofisi, na ni kwa huduma ya wateja. Watu kadhaa wako kwenye counter , wengi wao wamevaa barakoa nyeupe. Wanaonekana wanapata huduma na kupeana huduma na wanatumia kompyuta. Nyuma yao kuna bango lenye label ya kijani imeandikwa Huduma Kenya

Kuna wanaume wawili wamesimama kwenye hii picha mmoja amevalia suti na mwingine amevaa jezi nyekundu ya mpira wa mguu yenye number twenty .Wanashikana mkono huku wameshika jezi hiyo, nyuma ya hilo bango kuna nembo ya klabu Simba FC.

Hii ni ndani ya chumba yenye mwangaza wa wastani na viti vingi ambavyo vimepangwa kwa mpangilio rasmi. Kuna watu kadhaa wamekaa katika viti hivyo na wengi wao ni watu wazima. Hii ni ofisi ya serikali ya KRA.

Hawa ni watu maarufu sana nchini Kenya. Wote wanatabasamu. Aliyeupande wa kulia ni rais wa Kenya, Ruto. Aliye upande wa kushoto ni Martha Koome, anampatia katiba ya Kenya.